Wananchi wakihudumiwa katika banda la serikali kuhusu huduma mbali mbali kama vile vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa na mikopo ya HELB.

Hapa ni ndani ya stadium na mashabiki wanafurahia sana wakiwa na timu wao inaitwa AFC Leads, na huyu amevaa t-shirt nyeusi ako na board imeandikwa khwakhola.

Hapajuu ya meza imepangwa vizuri na kitambulisho mingi na kuna kitambulisho mingi kwa box nyeupe na choka nyeupe imewekwa hapo.

Huku ni ndani ya huduma na kuna wanawake wawili wanaketi, mmoja anaketi huko mbele ya computer na mwingine ameketi hapo nje anamuuliza kitu na huyu mwingine anaskiza.

Hapo kuna wachezaji wengi, na wengine wanasimama, kama wengine wanaketi chini, na t-shirt hapo mbele yake imeandikwa chapa mlima inaonekana jeupe na kijani.

Hafla rasmi ya kuapisha mawakili wapya ambapo baadhi wao wanafaa kwa kutumia vitabu vitakatifu huku wakiwa wamevaa mavazi ya rasmi ya mawakili.

Mfanyakazi wa huduma kwenye akichukuwa alama za vidole vya mwanamke kwa ajili usajili au upitisho na wa utambulisho.

Hapo ni ndani ya Huduma Center ambapo huduma mbalimbali za serikali hutolewa kwa wananchi. Mwanaume aliyevaa suti anaandika kwenye daftari labda kama sehemu ya uchuuzi ama kurekodi taarifa.

Mechi ya kandanda inayoendelea kwenye uwanja uliojaa watazamaji. Timu moja imevaa jezi kijani na nyingine jezi manjano. Wachezaji wanaonekana wakiwa katika harakati za kucheza mpira uwanjani, huku washabiki wengi waki.

Hapa mbele ya Huduma kuna watu wengi wanasimama. Ni wafanyi kazi wa Huduma. Nao wanavaa t-shirt ya jeupe na suruali nyeusi.

Watu wakitoka katika jengo la Huduma Center nchini Kenya ambalo linatoa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi.

Huyu mzee amevaa kofia mbili na kofia imeandikwa kura kwa Moi na Kanu hapo chini ya logo .

Mwanamke aliyevalia suti ya buluu akiwa katika kikuo cha tume ya huduma za mahakama, akizungumza mbele ya kipaza sauti.

Mwanarajia akiwa katika ya kuruka kwenye mashindano ya kuruka bali, akiwa kwenye uwanja wa michezo uliyojaa watazamaji na maafisa wa mchezo.

Wake wawili wakitumia computer katika darasa lililogeuzwa kuwa kituo cha huduma, huku mmoja wao akionekana kusaidia wengine walioketi nyuma.